Haya yakiwa ni maeneo ya shule, tunaezaliona darasa lililosafishwa na kunadhifishwa vizuri likiwa limepangwa, viti zinazotumika na wanafunzi kukalia wakati wanapofunzwa na walimu wao.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni. Unaweza liona darasa lililonadhifishwa na kusafishwa vizuri, likiwa limepangwa viti tofauti, zinazotumika na wanafunzi kukalia wanapofunzwa.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni, unaezaliona darasa linalotumika kufunza somo la kompyuta, likiwa limewekwa kompyuta kadhaa. Pia kwa mbali unaezaziona vitabu za wanafunzi.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni, tunaweza liona darasa lililosafishwa na kunadhifishwa vizuri, likiwa limepangwa viti. Pia kwa mbali tunawezaziona vitabu zinazotumika na wanafunzi.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni, tunaezaliona darasa lililosafishwa na kunadhifishwa vizuri, likiwa limepangwa viti zinazotumika na wanafunzi kukalia. Kwenye ukuta tunaezauona ubao.

Huu ni mlango wa darasa. Mlango huu umetengenezwa na mbao alafu iko na loki ya chuma. Hapo juu kuna karatasi iliyoshikanishwa na selotepu iliyoandikwa Form 1R .

Karatasi ya masomo iliyo na maandishi Play, Learn, and Grow Together . Kuna wanafunzi wawili waliopo hapo kwenye hiyo karatasi, alafu tunaona kuna mikono miwili inayoandika na ingine inayoshikilia karatasi.